Mitambo mikubwa ya viwandani yenye mabomba ya chuma na miundombinu ya kisasa inaonekana. Barabara ya vumbi inapita kati ya majengo mawili ya viwanda na mashine ya kuchimba aina ya commerts iko mbele. Kuna ngazi, nguzo za chuma na njia za kupita juu zinazounganisha majengo ishara ya eneo la ujenzi au ukarabati wa kiwanda kubwa.

Nguzo za umeme za juu zenye waya za umeme zinazunguka maeneo yenye majani na mimea midogo. Hewa ni safi na anga ni wazi na ya rangi ya buluu yenye mawingu madogo madogo. Kuna uzio wa mbao au wa chuma upande wa mbele unaotenganisha nguzo za umeme na sehemu ya nchi yenye majani.

Mfereji huu mkubwa unaonyeshwa kwa picha ni sehemu ya bwawa la akiba la maji ambalo linahifadhi maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama umwagiliaji, umeme na maji ya kunywa. Bwawa hili linaweza kusaidia katika kudhibiti mafuriko wakati wa mvua nyingi na kuhifadhi maji kwa ajili ya kipindi cha ukame.

Mnara wa umeme wa juu katika mazingira ya mashambani na milima nyumq yake. Kamba za umeme zinaonekana zikiwa na mpangilio mzuri wa usambazaji wa umeme na Kuna mipira midogo ya rangi nyekundu iliyowekwa kwenye nyaya hizo ili kuonekana kwa urahisi kuepuka ajali.

Tukio rasmi la serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi. Kuna hema jeupe lililowekwa kwa ajili ya wageni waalikwa na watu kadhaa wamekaa ndani ya hema hilo. Mbele yao kuna majengo na koleo zenye rangi tofauti, zikionyesha kuwa huenda ni hafla ya uzinduzi wa mradi wa maendeleo, kama ujenzi wa barabara au usafi wa mazingira.

Bwawa la maji lenye uwezo mkubwa wa kuhifadhi maji. Katika sehemu ya mbele kuna majengo ya kiufundi yanayoweza kuwa ni kituo cha umeme wa maji. Maji yaliyoko nyuma ya bwawa yana rangi ya kijivu mchanganyiko na hudhurungi na yanajaa ndani ya bwawa.

Kituo cha kupooza na kusambaza umeme kilicho katika eneo la wazi lenye mandhari ya kijani kibichi. Kituo hiki kinaonekana kuwa cha kisasa kimezungushiwa uzio na kina miundombinu mingi ya umeme kama vile transformer ,nyaya za umeme na vifaa vya kubadilisha au kusambaza nguvu za umeme.

Wafanyakazi wawili wa kifundi wakitembea karibu na kituo cha umeme cha maambukizi. Wote wawili wamevaa mavesti ya usalama yenye rangi ya manjano yenye miale miwili ya rangi ya kijivu kwa mathumuni ya kuonekana kwa urahisi. Mmoja wao amevaa kofia ya usalama mweupe na mwingine hana. Mmoja anazungumza kwa simu ya mkononi huku mwingine akitazama mbele.

Kituo cha umeme inaonyesha muundo wa chuma wenye nguzo na waya za umeme unaotumika kusambaza na kusambatanisha umeme kutoka kwenye vyanzo vya umeme kwenda maeneo mbalimbali. Kituo hiki ni muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme kwani hupunguza au kuongezea volitage ya umeme ili kifanikisha usafirishaji wake kwa ufanisi.

Kundi la vijana wanashiriki shughuli ya kazi ya mikono mezani wakitumia vifaa kama visu vidogo na nyundo kwenye nyenzo lainu. Kila mmoja anazingati kazi yake kwa makini wakifanya michoro au uchongaji kwa kutumia umbo la pembe tatu na herufi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa kwenye eneo kavu lenye nyasi fupi na udongo wa rangi ya udongo wa mbuga. Minara mirefu ya chuma imesimama wima ikiwa na nyaya nyingi za nguvu. Uzio wa usalama umezunguka kituo kizima kikiwa na lango la kuingilia.

Ndani ya duka la nguo za kiume, inaonyesha jaketi za kibiashara zilizopangiliwa kando ya ukuta na pia rafu za nguo zilizojazwa mashati ya kiume yaliyozifungashia plastiki. Duka lina sakafuni safi na mwanga mzuri unaoangazia vizuri bidhaa.

Mkusanyiko makubwa ya taka za plastiki katika eneo la mtoza taka au dumpsite inaonyesha tatizo kubwa la taka za plastiki ambazo zimekusanyika kwa wingi na zinaonekana kusababisha uchafuzi wa mazingira. Tatizo la taka za plastiki ni kubwa kwa sababu plastiki ni isiyoyeyuka kirahisi na inaweza kuchukua miaka mingi kuvunjika hivyo kusababisha uharibifu wa mazingira, kuathiri wanyama na hata afya ya binadamu.

Safari ya mbuga ya wanyama ambapo watu wamekaa kwenye magari ya safari wakitazama simba aliyejikusanya barabarani. Hii ni moja ya uzoefu wa kawaida katika mbuga za wanyama kama vile serengeti au masai mara ambapo wageni wanapata fursa ya kuona wanyama kwa uhuru katika mazingira yao ya asili.

Wanawake wawili katika mtaa wa mabanda wakichota maji. Mmoja anajaza maji kwenye ndoo kutoka kwenye bomba, mwingine anabeba mitungi miwili. Mazingira yanaonyesha hali ya umaskini. Nyumba zimejengwa kwa mabati na nguo zimening'inia zikikauka.

Eneo hili lina nyumba za makazi duni zenye kuta za matofali ya udongo na paa za mabati. Aridhi zimejaa taka nyingi zilizo kusanyika pamoja. Mto mdogo wenye maji machafu umezunguka nyumba hizo, hali hii unaongeza hatari ya mangonjwa kwa wakazi. Watu wanaishi katika mazingira mangumu na ukosefu wa huduma za usafi. Takwimu zinaonyesha kuwa maisha ni mangumu sana hapa.

Kikundi cha watu, huenda ni wafanyakazi wa usafi au wanajamii walioko katika kampeni ya kusafisha eneo fulani. Wamefaa mavazi ya kazi na boots za kinga wakiwa katika mchakato wa kukusanya taka mbali mbali. Wanaanda taka hizo kwenye mifuko mikubwa labda kwa ajiri ya kuondolewa au kuchakatwa.

Wanawake kadhaa wanasimama kwa mstari wakiwa na watoto wadogo. Baadhi ya watoto wamebebwa mgongoni kwa mikanda ya kitamaduni. Wanawake wanapendeza kwa mavazi tofauti. Baadhi wakiwa na vitenge na wengine na koti za rangi mbalimbali. Hali inaonyesha wakiwa kwenye foleni au wakisubiri huduma au chakula. Wanaonekana kuwa na matumaini na utulivu.

Kuna kasa wawili walioko kando kando ya bwawa dogo lenye maji ya kijani. Kasa hao wamesimama juu ya udongo wa tope, wakielekea upande wa maji kana kwamba wanataka kuogelea. Miili yao ina magamba makubwa ya mviringo yenye mistari ya rangi ya kahawia.

Watoto kadhaa walioketi chini wakiwa wanakula chakula chenye mchele na wali. Watoto wanavaa nguo za kawaida na baadhi wanavaa viatu vilivyokufa. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ndani ya jengo lenye kuta za rangi ya buluu na kijivu. Wanaonekana wakitabasamu na kuzungumza huku wakifurahia chakula.

Vijana waliovaa mavazi ya usalama wakisfisha mto mchafu uliopitisha maji machafu yenye taka. Wanatumia mikokoto kuvuta uchafu kutoka majini. Nyuma yao kuna mlima mkubwa wa taka na majengo ya mabanda, yakiashiria hali duni ya mazingira na changamoto za usafi.

Mtu akiendelea kuchimba au kutafuta kitu katika eneo lenye taka nyingi. Linaonekana kama mtoa wa taka. Hali hii inahashiria changamoto za usafi na mazingira katika eneo hilo, ambapo taka zimekusanyika kwa wingi na kusababisha mazingira machafu. Hali kama hii inaweza kuadhiri afya ya watu wanaoishi au kufanya kazi huko, na pia mazingira kwa ujumla.

Mtu anayemwagilia mmea mdogo maji kwa kutumia ndoo ya plastiki yenye rangi ya njano. Eneo hili linaonekana kuwa kavu, lenye mchanga meusi na mchanganyiko wa mawe na takataka mbalimbali ardhini. Kuna mtu mwingine upande wa kushoto akiwa ameketi akifanya kazi ya kuchimba au kuchuja ardhi. Msitu mdogo unaonekana nyuma kidogo unaonyesha kwamba eneo hili lina baadhi ya miti lakini sio sehemu yenye msitu mnene.

Kifaru mwekundu akila majani kwenye mbuga au savana, vifaru hawa ni wanyama wakubwa wenye ngozi nene na pembe Moja au mbili kichwani, Hawa ni wanyama hatari na wanapatikana zaidi katika sehemu za afrika na hasia ,ungependa kujua zaidi huhusu vifaru hawa au mazingira yao

Mbuni mmoja akiwa anetembea katika eneo la nyika lenye majani marefu ya rangi ya thahabu. Mbuni anarangi ya nyeupe na nyeusi na mguu wake na shingo ni ya rangi ya pinki. Hii ni mbuni wa kawaida katika maeneo ya savana au nyika ambapo wanapenda kuishi na kutafuta chakula.

Pundamilia kadhaa wakiwa kwenye savana yenye nyasi kavu. Pundamilia hawa wana milia nyeusi na myeupe na wawili wako karibu mbele wakitazama kamera .Katika mandhari ya nyuma kuna pundamilia wengine wakichunga pamoja na swara kadhaa.

Mikono ya mtu inashikilia mpira wa maji akijaza mitungi ya plastiki ya rangi ya njano na buluu. Maji yanamwagika kwa kasi kutoka kwenye mpira huo yakiolekezwa kwenye mitungi ya kuhifadhia maji. Mitungi hio imepangwa kwa wingi ishara ya shughuli ya kuhifadhi au kusambaza maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Barabara yenye magari mbalimbali yakisafiri chini ya daraja kubwa la madaraja ya juu ambayo bado linaendelea kujengwa. Madaraja hayo yamejengwa kwa zege na yana nguzo ndefu zakuunga mkono miundo mbinu hiyo. Barabara hiyo ina magari kama mabasi, magari ya abiria na magari madogo na inaonekana ni eneo lenye shughuli za usafiri wa kawaida.

Kazi ya uchimbaji ardhi inayofanywa na mashine ya kuchimba pamoja na wafanyakazi wa ujenzi walioko ndani ya shimo walilochimbwa. Inaonekana wanatekeleza kazi ya msingi kama kuweka misingi ya jengo au miundombinu mingine.

Barabara yenye magari na watu wakitembea. Kuna magari ya abiria aina ya matatu ambayo ina lebo za kusafiri kama Namuga sacco. Kuna pia gari la kawaida la familia la rangi ya buluu. Watu walioonyeshwa kwenye picha wanatembea kando ya barabara, mmoja wao akiwa amebeba kitu kikubwa cha rangi ya zambarao.

Mtaa mkubwa mjini kukiwa na magari mbalimbali yamesimama kwanye taa za trafiki nyekundu, Kuna polisi wa barabarani akiwa anasimamia usalama wa magari na watembea Kwa miguu hali ya hewa inaonyesha mvua inanyesha magari imesimama Kwa mbangilio sawa Kwa ubande wa kulia wa barabara miji ya kisasa inaonekana nyuma

Mabasi mawili yamesimama kando ya barabara katika eneo la jiji. Basi moja ni la rangi ya kijani na limefunikwa na kifaa la plastiki kwenye paa lake likiwa na mzigo. Basi jingine lina rangi nyeusi na lina maelezo ya safari za Mombasa na Nairobi. Watu wawili wapo pembeni wakiongea au kusubiri.

Magari ya usafiri wa umma hasa mabasi ambayo yanaonekana kusubiri abiria katika kituo cha mabasi mjini. Mabasi haya yana rangi tofauti, bluu, kijani na mchanganyiko wa rangi ya ya rangi ya chungwa na buluu na yana lebo za majina nambari za usajili.

Matatu aina ya Isuzu lenye nambari za usajili sitini na tano likitoa huduma za usafiri za Metro trans. Matatu hii inaonekana imeegeshwa kando ya barabara enye watu wengi. Sehemu ya mbele ya matatu ina rangi ya buluu na kijivu na ina alama za Metro trans.

Matatu hii ina rangi za rangi ya machungwa, nyeusi na nyeupe na imeandikwa maneno ya vans sehemu mbalimbali. Kuna maneno makubwa vans twins juu ya madirisha ya upande wa upande wa matatu. Kuna watu ndani ya matatu wakiwa wamekaa na mtu mmoja amesimama mlango wazi ukishika kwene nguzo ya mlango.

Watu wakipanda daladala iliyoegeshwa mtaani. Daladala hii ina rangi za kuvutia na picha ya Martin Luther King pamoja na maneno I Have A Dream , yaliyoandikwa juu. Daladala inaelekea maeneo mbali mbali kama vile: Thika Road, Kenyatta Road na sehemu nyinginezo zilizoandikwa kwenye cardi iliyoko mbele.

Barabara ina msongamano wa magari ya aina tofauti, ikiwemo, mabasi, matatu na malori, huku, watu wachache wakitembea pembeni, jiji lenye shughuli nyingi na nyuma kuna majengo ya makazi, miti, na tanki kubwa la maji juu ya mnara wa chuma, mazingira yanaonyesha maisha ya kawaida ya mijini.

Alama hii inaonyesha njia ya daladala namba 4,inayopitia maeneo kama Community, Coptic, Adams, Greenhouse, Wanyee, Satelite, na Kabiria. Daladala hizi ni muhimu kwa usafiri wa umma katika miji mikubwa. Alama hii hutoa tarifa kwa abiria kuhusu njia na maeneo yanayopitishwa.

Mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya, kuna magari mengi ikiwemo matatu na magari madogo madogo pamoja na watu wengi wakitembea barabarani. Polisi na maafisa wa usalama wanaonekana wakisimamia usimamizi wa trafiki.

Muhudumu wa basi la mtaa akibeba bango lenye taarifa kuhusu njia au marudio ya basi likiwa limeandikwa maneno kama Upperhill na hamsini ambayo inaashiria bei ya tikiti na maeneo ambayo basi linaelekea kama hospitali ya Kenyatta na Upperhill maeneo ya Nairobi.

Mtaa wenye magari mengi na daladala za safari za ndani ya Kenya. Daladala moja ina bango la safari, Prestige, likionyesha miji ambayo daladala hio husafiria, Kericho, Kisumu, Kakamega. Picha inaonyesha shughuli za kawaida za mji, ukiwemo msongamano wa magari na matangazo ya biashara mbali mbali.

Watu wakitembea na wengine wakisubiri kusafiri kwenye kituo cha mabasi katikati ya jiji. Mabasi ya rangi ya bluu yameegeshwa barabarani huku wasaidizi wa magari wakiwa wameshika mabango ya makubwa ya kuonyesha route za mabasi ya route thelathini na nne. Majengo ya biashara yanaonekana upande wa kushoto wa barabara.

Basi la usafiri wa umma lenye rangi ya kijani na manjano lenye alama Citi Hoppa, watu wanasubiri pembeni ya barabara wakiwa na bango la kueleza njia za basi. Mti mkubwa una kivuli na watu wengine wanatembea barabarani. Basi lemejaa abiria ndani yake.

Mtu aliyevaa suti ya rangi ya buluu anasimama mbele ya mlango wa gari la abiria lililoegeshwa mtaani. Gari hilo lina rangi za rangi nyekundu, buluu na nyeupe na limepambwa na picha za wasanii maarufu kwenye ukingo wake wa juu. Mlango wa gari umefunguliwa ukionyesha nafasi za viti ndani yake.

Daladala hii ya rangi ya machungwa imeegeshwa pembeni ya barabara kwenye eneo lenye shughuli nyingi za usafiri mjini. Daladala ina alama na picha za sanaa ya mtaani ikionyesha utamaduni na usafiri wa umma. Watu mbalimbali wamesimama karibu baadhi wakionekana wakiwasili au kutoka kwenye daladala.

matatu au daladala aina ya shootlei lenye rangi ya kijivu nyeusi na sambarau likimwaka abiria katika kituo cha usafiri mjini. Daladala hii inaonyesha nambari ya usajili chini ya 196 na ina alama ya ena pletutembele. Watu wanasimama pembeni walisubiri au kuingia kuingia kwenye daladala. Eneo hili linaonekana kuwa mtaa wenye shughuli nyingi na kuna majengo ya biashara nyuma.

Mbolea hutumika kwa njia ya kisasa kupandia mimea bila kutumia udongo ambapo mimea hujipuka kwenye maji yenye virutubisho. Hii ni mbinu ya kilimo inayoitwa kilimo cha hydroponics . Mimea inayopandwa kwa njia hii hupata chakula na majiji moja kwa moja kutoka kwenye suluhisho lililotengezwa kwa makini hivyo kukuza ukuaji wake kwa haraka na kwa ufanisi

Basi dogo la usafiri wa umma maarufu nchini Kenya. Likiwa limepambwa kwa rangi ya mchanganyiko wa nyeusi, nyekundu na kijivu, pamoja na nembo. Mtu mmoja amesimama katika mlangoni, jambo ambalo ni kawaida wakati wa kusubiri abiria au kuondoka katika kituo cha usafiri.

Magari ya usafiri wa uma yanayodumu kwenye msongamano wa magari mjini, labda katika mtaa wa jiji. Matatu haya yana rangi ya manjano na blue , na mtu mmoja anashikilia bango lenye nambari thelathini na pamoja na orodha ya maeneo matatu hayo yanayopitia kama Utawala, tiges, huks, shooters, chief, Amani, benedicta, Githunguri, na Mosmas.

Eneo la barabara lenye alama za barabarani za kuashiria eneo la waenda kwa miguu kuvuka barabara, kuna alama mbili za tahadhari zinazoonyesha kuwa maderva wanapaswa kuwa makini na waenda kwa miguu. Kuna magari kadhaa barabarani pamoja na matatu ya kijani kibichi yenye maandishi ya Source ambayo ni ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Madereva na manamba wa magari ya usafiri wa umma wakiwa barabarani wakiwashawishi abiria kuingia magari ya route ya arubaini na sita. Mabasi ya kijani yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando huku mabango makubwa yakionyesha vituo vinavyopitiwa. Watu mbalimbali wanatembea au kusubiri usafiri eneo la katikati mwa jiji.

Msongamano wa magari katika mtaa wa jiji ambapo kuna magari mbali mbali ikiwemo basi madogo , magari ya kawaida na pikipiki. Mabasi yanayooenekana ni ya kampuni ya Veteran ambayo ni moja ya makampuni makubwa ya usafiri wa mikwani katika jiji la Nairobi Kenya.

Wananchi wakiwa katika kituo cha magari, katikati ya jiji, wengine wakipanda basi la Metro Trans lenye rangi ya buluu. Pembeni kuna bango na saa ya mtaa. Wananchi wanaonekana na mizigo yao, huku wengine wakisubiri magari mengine kufika katika kituo hiki cha usafiri.

Mtaa wenye magari mbalimbali ya usafiri wa umma hasa matatu na mabasi madogo maarufu nchini Kenya. Matatu ya mbele yenye rangi ya mchanganyiko wa nyekundu na bluu ina lebo ya Embassava Sacco ambayo ni moja ya makundi ya usafiri maarufu Nairobi. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wengi wakitembea na kusubiri usafiri.

Barabara pana ina magari yanayoelekea mjini huku dalili za mwelekeo zikiwa juu. Msikiti wenye minara umejengwa kando ya ukuta wa mawe. Watu wanatembea pembeni ya barabara na picha inaonyesha mandhari ya jiji linaloendelea kukua.

Duka hili lina mavazi ya kiume ikiwa ni pamoja na suti, shati, na kravati zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Pia kuna viatu vya kiume vilivyoorodheshwa kwenye rafu pamoja na masanduku ya viatu yaliyowekwa juu. Sehemu ya katikati ina meza yenye vitabu, kalamu na calculate , ikionyesha shughuli za biashara na upangaji mzuri wa bidhaa. Duka lina mwonekano wa kitaalamu na umewekwa vizuri.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kushiriki katika masomo ya mtandaoni. Skrini inaonyesha maandishi ya E-LEARNING pamoja na maandishi na kofia ya kuhitimu, taa ya wazo na kitabu. Mazingira ni ya utulivu na kuna daftari, kalamu na kinywaji pembeni.

Duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbali mbali kama mboga mbichi, bidhaa za nyumbani, bidhaa za usafi na vifaa vya matumizi ya kila siku zimepangwa vizuri kwenye rafu. Taa nyingi zinatoa mwangaza mzuri juu ya dari ya kisasa

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari, mabasi na watu wakitembea kando. Pande zote kuna majengo marefu, vibanda vya biashara na majinga. Mitaro ya taa inaonekana katikati na magari mengi yameegeshwa upande wa kulia. Mandhari yanaonyesha jiji lenye shughuli nyingi na pilkapilka za kila siku.

Matundu ya umwagiliaji au mabomba ya maji yaliyopandikizwa chini ya ardhi. Baadhi ya mabomba yamefunikwa na udongo uku sehemu nyingine zikionekana wazi. Kuna maji yaliyokusanyika chini ya udongo labda kutokana na mvua au kutokwa kwa maji kutoka kwa mabomba hayo.

Ardhi iliyochimbwa hivi karibuni ikionyesha udongo wenye unyevunyevu na matope mazito. Kuna alama kubwa za matairi ya mashine nzito kama vile tinga tinga au backhoe . Kati ya udongo, kuna mabaki ya nyaya au mabomba madogo yaliyovunjika, ishara kwamba kazi ya uchimbaji ilikua inahusiana na miundo mbinu kama vile maji, umeme au mawasilano.

Sehemu ya ardhi enye matope na maji machafu yaliyochangnyika na taka za plastiki. Mazingira hayaonekani kuwa safi na taka zimezagaa ovyo zikiashiria uchafuzi wa mazingira na hatari kiafya.

Mfumo wa mabomba ya viwandani yaliyowekwa kwenye ukuta wa jengo. Mabomba haya ni ya chuma na yamepakwa rangi ya kijivu au nyeusi, yanapita kwa njia mbali mbali na yanaunganishwa kwa vifungo na mikunjo. Pia, kuna masanduku mawili ya chuma upande wa kushoto wa picha, ambayo yanaonekana kua sehemu ya mifumo ya umeme au udhibiti.

Mizunguko mikubwa ya mabomba ya plastiki yaliyowekwa ardhini. Mabomba haya hutumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au umwagiliaji. Yanashikiliwa kwa nyuzi za plastiki kijani ili kuyafunga pamoja. Picha inaonyesha mazingira ya wazi na mizunguko hii ipo kwenye eneo la wazi.

Mirija mikubwa ya chuma iliyopanga kwa mafungu na kuwekwa kwenye ardhi ya vichakani. Mirija inaonekana kuwa ya zamani au iliyotumika, kwani imekumbwa na kutu na baadhi na majani yaliyokauka juu yake. Mandhari ya eneo linaonyesha kwamba ni sehemu ya kuhifadhi vifaa vya ujenzi au sehemu ya mradi uliohifadhiwa kwa muda.

Duka la kisasa la kuuza viatu lililo na mpangilio mzuri likiwa na aina mbalimbali ya viatu vya wanawake vilivyopangwa kwenye rafu safi na zilizopangiliwa vizuri.

Hii ni picha ya X-ray ya meno inayoonyeshwa kwenye skrini ya kompuyta kidole kinaelekeza kwenye jino lililotipiwa au Ienye matatizo. Meno kadhaa yanaonekana kuwa na fillings kuonyesha kuwa tayari yalishatibiwa na daktari wa meno picha hii inaonyesha uchunguzi wa kiafya unaoendelezwa katika kliniki ya meno.